Mkusanyiko wa watu wazima unaojumuisha wanaume na wanawake, wakiendelea kupewa elimu itakayo wasaidia watu hao huweza kujua changamoto mbalimbali na namna ya kuzitatua changamoto hizo zinazowakumba katika jamii zao.

Mkusanyiko wa watu wazima wanaojumuisha wanaume na wanawake, wakiendelea kusikiliza kwa makini na utulivu mkubwa yale wanayofundishwa na mwalimu wao, ili kuweza kuyadhibiti yote yatakayowezesha kutatua changamoto mbalimbali zinazowakumba katika jamii zao.

Mkusanyiko wa watu wazima unayo husisha wanaume kwa wanawake wakipatiwa mbinu muhimu watakazoweza kutumia kwenye masomo yao bila ugumu wowote

Kundi la watu wazima wakiendelea kujifunza kwa ukaribu zaidi yale wanayofundishwa, na mwalimu wao ili kuweza kuhakikisha wanayadhibiti yote bila kupoteza hata moja, ili waweze kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Jopo la watu wanaohusika katika kutoa elimu kwa watu wazima, wakiwa wamekusanyika eneo hili kwa ajili yakupeana maelekezo mbalimbali, yatakayowawezesha kuweza kutatua changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika jamii zao.

Kundi la wanawake watu wazima wakiwa wamevalia mavazi ya asili wakiendelea kujifunza sanaa ya ususi, ili waweze kuitumia njia hiyo kuweza kujikwamua kiuchumi na kufanya mambo mbalimbali yatakayowawezesha kusonga mbele katika jamii zao.

Mwanamke akiwa katika moja ya maduka yanayojihusisha na shughuli ya kuuza vitabu. Vitabu vikiwa vimepangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri utakao muwezesha mteja kuweza kuchagua kitabu husika kulingana na uhitaji wake.

Mazingira ya kupendeza na kuvutia ya eneo la shule ya msingi, lililo kusanya maeneo ya bustani yenye miti iliyostawi na kukua vizuri, na majengo yaliyojengwa katika utaratibu mzuri, ukizidi kulifanya eneo hili kuwa la kupendeza kwa usafi mkubwa uliofanyika katika eneo hili.

Mwanamke ambaye ni mwalimu katika shule ya msingi, akiendelea kuwafundisha wanafunzi wake kwa kutumia njia nzuri na raisi itakayowapesisha uelewa wao ili waweze kuelewa na kufanya vizuri katika mitihani yao.

Mwalimu wa kike kati ya moja ya shule za msingi akiendelea kutumia njia tofauti tofauti zitakazowawezesha wanafunzi wake kuweza kuelewa somo hili la Kiingereza, ili waweze kufanya mabadiliko katika matokeo yao na kufaulu vizuri.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa darasani wakiendelea na zoezi la kufanya mitihani wakitumia maarifa mbalimbali waliyopewa na walimu wao wakati walipokuwa wakiwafundisha mambo yatakayowawezesha kufanya vizuri katika mitihani yao hiyo.

Chumba kikubwa cha maabara kinachotumika kwaajili ya mafunzo ya sayansi masomo hayo ni muhimu ili kuwawezesha uelewa zaidi

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa katika ukumbi maalumu ulioandaliwa na kupangiliwa viti vizuri, wakiendelea kufanya mitihani kwa kutumia njia hiyo ili kuweza kuhakikisha wanafikia malengo yao, na kutatua matatizo mbalimbali yatakayojitokeza katika jamii hapo baadae.

Mkusanyiko wa wanafunzi wa vyuo vikuu wakiendelea wakiendelea kupewa mafunzo na mkufunzi wao. Huku wakiendelea kumsikiliza kwa umakini ili kuweze kudhibiti yale anayowafundisha yatakayowawezeaha kutatua changamoto mbalimbali katika jamii zao.

Mkusanyiko wa wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani, wakiendelea kujifunza kwa umakini na utulivu wa hali ya juu, ili kuweza kuhakikisha wanadhibiti hali yote wanayopewa na mkufunzi wao, yatakayowawezesha kwenda kutatua matatizo mbalimbali, yatakayojitokeza katika jamii zao.

Semina inayoendelea kutolewa kwa wakufunzi mbalimbali wa chuo kikuu, ili kuwawezesha kugundua mbinu mbalimbali zitakazowawezesha kufikisha maarifa yao kwa wanafunzi wao kwa wepesi na urahisi bila kupata ugumu wa aina yoyote.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani, wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao kwa umakini na utulivu mkubwa, ili kuhakikisha wanayadhibiti yale yote yanayowapatia mkufunzi huyo; yatakayowawezesha kuweza kutatua changamoto zao mbalimbali katika miji yao.

Vijana wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza mwalimu wao kwa umakini na utulivu mkubwa, ili kuhakikisha wanayadhibiti yale yote katika maarifa wanayopewa na mkufunzi wao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani pamoja na mkufunzi wao, wakiendelea kumsikiliza kwa umakini na utulivu mkubwa ili kuweza kuhakikisha wanayadhibiti yale yote anayowapatia; na kisha kwenda kuzitumia hayo maarifa watakayopewa kutatua changamoto mbalimbali katika miji yao.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa ukaribu zaidi yale wanayopewa na mkufunzi wao ili kuhakikisha wanadhibiti mambo hayo na kisha kwenda kuyafanyia kazi pale watakapoamua kutatua changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika jamii zao.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa darasani akiendelea kuwafundisha wanafunzi wake, wakiwa wakiendelea kumsikiliza kwa umakini na utulivu mkubwa ili waweze kuyadhibiti yale yote wanayopewa na mwalimu wao.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani, wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali, yanayohusiana na masomo yao, huku wakihusisha matumizi ya kompyuta zao binafsi, ili kuweza kutanua wigo wa madini wanayoweza kuyapata kupitia vifaa hivyo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani, wakiwa wametulia na wakiwa wameendelea kumsikiliza kwa umakini mkufunzi mkubwa, mkufunzi wao anaendelea kuwafundisha humo darasani, huku akiwa ameazimia kuyadhibiti yale yote watakayopewa na mkufunzi wao huyo.

Wanafunzi wanaojihusisha na elimu ya ufundi wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kupitia njia ya vitendo, kwa kutumia vifaa mbalimbali vitakavyo wezesha kufanikishwa zoezi hili na kuelewa masomo hayo kwa undani na kisha kuweza kutatua matatizo mbalimbali yatakayo jitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo kwa kutumia vifaa mbalimbali, vya kisasa ili kuweza kujua namna tofautitofauti, zitakazowawezesha kuelewa somo hilo lakini pia kuweza kutatua changamoto mbalimbali katika jamii zao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiendelea kujifunza kwa kutumia njia ya vitendo na kuona utendaji kazi unavyofanyika. Mambo hayo ambayo wanajifunza darasani yakiwa katika uhalisia wake uraiani, ili waweze kujua namna ya kutatua changamoto zinazopatikana katika maeneo ya kazi.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakijifunza huku mwalimu wao akiwaelekeza vizuri ili kuwasaidia kwenda kutatua matatizo watakayokutana nayo kwenye shughuli zao